Manguo mingi yenye colour tofauti tofauti limepangwa njia ya kushoto, njia ya kulia, njia yumo katikati na zingine ziko kwenye bao na zimegubika mingi sana, zingine ni ya colour nyekundu na ziko mingi kabisa.

Pesa huu lenye rangi la udhurungi, lina mchoro ndani yake la Kenyatta, ameketi chini. Mtu mwingine ameushika kwa mkono wa kushoto, anautazama akipepa juu.

Kwenye meza huu mkubwa sana meza la thurungi, limewekwa shillingi ya nusu moja, chini yake kuna shillingi ya hamsini, ameushika besh, pesa hizi na mikono wote miwili, akiutazama.

Mandizi kibichi yamehangiwa kwenye kibanda huu pamoja na kisu limedungwa, kando yake kuna vingine vimehangiwa mandizi zenye zimeiva sana na kuna matunda mingi sana.

Noti hizi la shilingi elfu nne, limepangwa kwenye meza thurungi meza kubwa sana, kando yao kuna vifaa vingine juu ya meza hio, meza hio imegubika na vitu mingi.

Jengo hili kubwa sana, jengo lenye liko na tails chini, lina magari mingi sana. Magari la kala jeusi, lingine za kala tofauti, zinangoja kuuzwa na zimepangwa kwa utaratibu.

Kwenye jengo hili kubwa sana, mtu mmoja amesimama mbele la hizi vifaa, kando yake kuna friji nzuri sana la rangi ya samawati, lina michoro na ngombe, kando yake kuna mafuta, limechorwa na karangi la njano, kando ya drowa hilo limepangwa vitu vingi sana vya kuuzwa.

Amevaa koti ya samawati. Amabeba kifunguu kwa mkono wa kushoto. Wa kulia anasalimia nao mwingine amevaa shati nyeupe. Kando yao kuna gari, na gari ziko mingi.

Gari lenye colour turungi liko kwa safari, limebeba gari zingine juu kwenye msafara na zingine chini za kuuzwa. Kando yake kuna uwanja mkubwa na miti mingi kando la gari.

Tikitimaji makubwa sana limepangwa na lingine limepangwa juu zao kando yao kuna machungwa kando kwingine kuna avokado vimeenea mingi sana hapo.

Rununu huu yenye skrini nyeusi na rangi nyeupe nyeupe liko Kwa mkono, mkono lenyewe linafinya Lila na MPESA akitazama yenye anachoweka.

Nyasi mingi liko kwenye uwanja huu , magari zingine zimepakiwa miti zimezunguka uwanja huu kwa utaratibu. Watu wengine wameketi mwingine anaongea na simu mwengine akisimama.

Cheti lenye limepakwa rangi la sarawati. Lina mwandiko mingi, mwandiko mazuri sana. Yanayozungumza maandiko ya sheria. Nyuma yake kuna mjengo fulani na nyumba fulani inayopendeza sana.

Magari nzuri sana zimepangwa kwenye uwanja huu, magari yenye pesa, kando yao kuna miti mingi zimezunguka ,watu wengine wako katikati za gari hizo, wengine wanatembea Kwa utaratibu.

Rununu limeshiwka mkononi , rununu lenye bei ghali , kando yake kuna kadi ya rangi kibichi la Mpesa la simu na mtu mwingine ameushika bunda la noti la zamani la Kenya linamchoro wa kenyatta ndani yake na mkono lenyewe lina bangili limewekwa.

Magari mingi yako kwenye uwanja huu yamepakiwa. Watu wengi wako kwenye uwanja huu wanapiga gumzo. Miti mingi imekusanyika kwenye uwanja huu.

Mpesa yenyewe limepangwa maji ndani yake, na vitu vya kuuza pia humo ndani pamoja na pikipiki nje ikiwa kwenye valanda.

Bunda la noti mingi sana ya mia moja limepangwa kwenye eneo hua zenye ziko na michoro ya Kenyatta yumo ndani yao limepangwa na vimeghubika mingi sana kwenye meza huo.

Juwala hizi kubwa sana limepangwa kwenye jengo, na juwala kuna vitu ndani yao vimefungwa na mikamba jeusi. Zimefungwa kwa utaratibu, zingine zimeekwa juu ya zingine.

Jengo huu mzuri sana limepangwa vizuri, limefunikwa juu gubigubi vizuri sana. Kuna vifaa vya kala manjano na jeupe ndani yake na hizi vifaa ni za vichina.

Wamesimama kwa makini, mmoja nyuma ya mwengine mmoja anachagua mwengine anatazama, vitu vinavyochaguliwa vimepangwa vizuri kwa laini, kwa utaratibu na kwa ukakamavu.

Pikipiki yumo mbele la duka, wawili wameketi kwenye pikipiki hulo. Baiskeli lenyewe limepangwa vizuri kwa maeneo, mtu amesimama mbele la duka anaoununua, akiutazama vitu anavyonunua ndani la duka.

Drawer huu ni kubwa sana yenye rangi la hudhurungi limepangwa kiatu ya aina aina kiatu ya jeupe, kiatu ya nyekundu, kiatu ya kibichi na la samawati zimepangwa kwa utaratibu zinangojwa kuuzwa.

Ngo'mbe la maziwa la rangi nyeupe ,liko kwenye jengo hili la mchoro . Kando la jengo hili lina meza na mlango limefunguliwa, limeandikwa vitu vya maziwa pekee yake .

Soko hili limechacha sana na matunda vingi sana, matunda mazuri ambayo yanapendeza, watu wengine wamejifunga shuka kwenye kichwa wanaoshika matunda hizi, wengine wameketi, wengine wanafanya shughuli zao.

Chuma hii lenye rangi kibichi limewekwa mipangilio vizuri makarate mingi sana ya mayai yuko juu yake na tissue yuko juu ndani yao, limepangwa kwa utaratibu sana mayai haya mingi sana.

Jengo hili nzuri sana limeandikwa na rangi kibichi, kibichi kumeandikwa M-Pesa ndani yake. Watu wawili wamekaa; mmoja amekaa kwenye dirisha. Mwingine amekaa kwa veranda. Ameuweka kichwa chini kwenye stuli ya wenyewe.

Gurudumu nyeusi manne zimewekwa chini. zinaoshwa na maji linatoka na sabuni na zimeene zingine zikingoja kuoshwa kwa uwanja huo.

Nyanya hizi ziko kwenye boksi zao , zimepangwa kwa utaratibu, mmoja anakagua wawili wanamtazama watu wengi wako nyuma mwao wengine wamekaa kwenye boksi hizo za nyanya wanazopanga.

Amejishika kwenye shingoni, kitu kikiwa shingoni mwake akiwa na huzuni anafikiria kwa utaratibu ni nini?

Gari huu lina gari zingine kubwa juu, zingine liko chini , liko kwenye safari. Gari zingine yumo mbeleni mwake ,lina safari pia na ziko kwa utaratibu.

Mabandano mingi limepangwa kuenda juu, zingine ni za gunia, zingine lina chupa, ndani mna MPESA. Kuna vitu mingi sana ndani la duka hili na vitu viko taratibu.

Gari limepakiwa zikisimama gari za nyeupe. Kando yao lina miti mingi sana, chini yao ni nyasi ya kibichi sana. Wengine wamesimama nyuma yao na tenti mingi ziko sana hapo nyuma.

Soko hili limepangwa mboga za rangi kimbichi. Mboga zimepangwa kwa utaratibu, wengine wameketi chini wenye mboga, mwingine amesimama ananunua mboga mwingine anamuonyesha bei ya mboga vile zinazouzwa.

Jengo huu kubwa sana kando yake limekavea na viyoo vingi sana na magari yuko ndani ya jengo huu. Gari jeudi, gari jeupe, gari ziko mzuri sana zinang'oja kuuzwa kwenye jengo hili.

Rafa yenye rangi nyeupe, lina michoro ndani, la Kenyatta na kuna mikono la ya kushoto limeushika pesa huo. Wakiweka juu, akitazama pesa hizo.

Duka hili kubwa sana, lina michoro juu yake ya cheti ya jeupe limeandikwaandikwa, michoro ya maziwa ndani yake kuna mtu amesimama, ameuvaa nguo jeupe anautazama anangoja kuuza.

Cheti hili lenye kijani kibichi limeandikwa "Maisha, Maisha mazuri" na kuna mtu kando yake, ako na baiskeli ameuanguka. Baiskeli limeteketea chini. Mtu huyu amepiga koti lake chini anautazama baiskeli.

Bunda la noti la zamani ya Kenya lina michoro ndani yake, mkono wa kulia kumefika na nguo ya boksi boksi, mkono kingine kinabeba mkono hapo nyuma inataka kushika pesa hizo.

Kibanda la waya la seng'enge limewekwa chini. Chini yake wameutandika gunia. Wameweka soksi mingi sana mazuri yenye kala tofauti tofauti. Kando na soksi hizo kuna juala jeusi limewekwa kando zao.

Jengo hili nzuri sana liko na vibanda ndani yake ,vibanda viko na magoldi, vitu vya pesa, vitu vya bei ghali vimepangwa vinauzwa na mtu ameketi mbele yao muuzaji akingoja wateja.

Jengo hili zuri lenye mabati, ndani yao kuna vitungi vingi sana vya maziwa, watu wengi wamesimama kwenye lango, wakipiga gumzo, wengine wanasikiliza kwa makini.

Magari mingi yamepakiwa kando ya barabara na kuna jengo zingine kando yake pamoja na nyaya ya stima zenye zimepita nyingi sana juu ya hayo magari.

Noti jeupe lenye michoro ndani machoro mazuri na limeandikwa kenyatta . Noti limepangwa vizuri limewekwa kwenye eneo hio linapendeza sana.

Soko hili limechacha na matunda la rangi jekundu, matunda la rangi ya njano limepangwa kwa utaratibu linangoja kuuzwa. Juu yao kuna mandizi ya rangi ya kijani kibichi na mandizi la rangi ya njano yameiva vizuri sana na vitamu.

Gari nyekundu lenye lililosimama, gurudumu linaangalia upande mwingine. Mtu mwingine yumo nyuma ya gari hilo. Miti mingi yumo kando la gari hilo, gari hilo limefunikwa vioo juu.

Jengo huu la maziwa mzuri lenye lina maandiko. Lina malango matatu moja la manjano mbili la samawati. Mtu amesimama kando ya lango, ameushika mikono akiulinda sana hapo.

Watu wengi wako na umbali sana, magari mingi yamepakiwa kwenye uwanja huu mkubwa, miti mingi yamezunguka uwanja huu sana na miti yenye hazina matawi.

Kuna maandiko chepe chepe kwenye mbele ya mbwa. Mbwa jeusi limelala chini lina manyoa mengi na mbwa ni nzuri sana limetoa ulimi nje sikio moja likiwa limesimama.

Cheti huu mzuri sana, limeandikwa na rangi la njano na michoro ndogo ndogo mingi Sana. Watu wameketi kwenye eneo hili. Daktari ameweka kitu shingoni. Watu wengine wameketi, wazazi wameushika mtoto wanaosikia maelezo kutoka kwa daktari.

Gari huu, limebeba gari zingine juu, zingine chini na liko kwenye safari. Kando yake kuna uwanja, na uwanja huo, limegubikwa na miti mingi sana.

Matunda mingi yamegubika hapa hafyahafya na zingine ziko colour nyekundu zingine ya njano zingine kibichi. Watu wengi na miavuli zimefunikwa kando ya hizo tunda.

Magari mingi yumo juu ya trela huu, magari yenye rangi nyekundu kando yao kuna jengo fulani na maua pia yumo kando yao na gari limesimama.

Gari la njano liko kwenye jengo hili nyuma yake kuna mafua kando yake kuna mwangaza juu kuna duara na kuna mwangaza juu yake la gari hili.

Mti hizi zimekusanyika kwenye uwanja huu mkubwa pamoja na magari mingi yamepakiwa kwenye uwanja huu. Moja samawati. nyingine nyekundu, nyingine nyeusi.

Simu yumo kwa mkono wa kulia. Amelibeba na linaonyesha viungo vingine ndani yake. Kando ya simu yenyewe kuna kuta yenye lina mchoro mrefu na simu amelishika kwa utaratibu.

Mbao hili nzuri sana kubwa liko kando ya duka fulani limebeba viazi mingi vya kuuza kando yake kuna friji na ndani kuna masoda mingi duka limeandikwa la Mpesa na kirangi kibichi.

Amebeba bunda la noti. Bunda la noti ni la Kenya la zamani. Lina michoro ya Jomo Kenyatta ndani yao. Zimeshikwa na mikono kiwili. Zimewekwa kwenye eneo.

Gari nzuri sana lenye pesa mingi lenye rangi jeusi limepangwa na kuna gari zingine .Kando yake limepangwa kwenye jengo kubwa Sana ,jengo nzuri ambalo linametameta.

Magari mingi yamepangwa sana, zingine nyeusi ingine nyeupe, mtu mmoja amesimama katikati ya gari hayo anaotazama kwa jengo kubwa sana yenye magari yameekwa.

Gari hili ni kubwa, gari jeusi. Limefungwa vioo jeusi. Liko kando la geti fulani. Geti la rangi samawati. Limepakiwa kwa utaratibu sana.

Wamepanga laini kwenye benki. Mmja amebeba bagi mkononi, mwengine amevaa nguo jeusi, wanaongea na watu wengine ndani mwao, mbele yao kuna mavioo vimekinga hapo.

Mpeza limeandikwa kwenye duka hili. Limebandikwa na karatasi kibichi na mama mwengine amesimama kando yake anaangalia vitu mtu ameweka kando ya hio duka.

Noti huu nzuri la udhurungi, la shilingi elfu moja, lina michoro ndani yake, michoro ya mtu ameketi, Jome Kenyatta anautazama mbele, ameketi kwa utatatibu.

Ndoo vingi sana limejaa sana eneo hili. Ndoo la jekundu, ndoo la njano, ndoo jeupe, vimebeba viazi vingi sana, vingine vimebeba nduma , vimepangwa kwa utaratibu.

Jengo yenye kibichi, vibuyu la njano pamoja na jiko yumo. kwenye jengo huu la maziwa, wengine wameketi , wengine wameinama na kuna vitu mingi sana yumo ndani la jengo hii.

Jengo hili kubwa la maziwa watu wamesimama Mbele yake, wengine wamesimama kando yake, wanaozungumza wananunua maziwa, mwingine ameketi mmoja akitembea ndoo mingi sana yamo mbeleni mwa jengo hili.

Besheni viwili vyenye rangi ya kibichi vimewekwa chini ya gunia na stuli. Wa mpesa wameanika gunia na uhurubagi mpya. Wanafanya mauzo na vitu vingi vimo ndani mwa duka.

Cheti hili nyeusi, lenye michoro mingi sana; wamesimama watu wawili, mmoja ameshika mtoto, mtoto amepanua mikono. Wana furaha, wanatama kwa umakini.

Jengo hili nzuri sana limepangwa vitu za dhamani, vitu vyenye viko na pesa, vizebra mingi, vichorochoro nyingi ya nyama ya pori limepangwa kwenye ukuta huu zinapendeza sana.